Shughuli ya kawaida kwenye biashara ya kuuza nguo katika soko la kuuza nguo za mitumba zinazouzwa kwa bei nafuu. Nguo tofauti tofauti zimewekwa chini na juu kwenye kibanda bila mpangilio. Hali hii huwalazimu wanunuzi kupekua ili kupata nguo wanazotaka.

Bango la biashara limewekwa juu ya mlango wa kuingilia, kwa maandishi meupe yanayosema, Lurie Forex Bureau. Hii ni shirika ya ubadilishaji wa fedha za kigeni, ambapo watu wanaweza kubadilisha pesa kutoka sarafu moja kwenda nyingine. Kama kutoka dola za Kimerikani, kwenda shilingi za Kenya, au kinyume chake.

Noti za Kenya za dhamani ya shilingi elfu moja ambazo zimepangwa juu ya meza. Noti hizi zilianza kutumika mwaka wa elfu mbili kumi na tisa. Rangi kuu katika noti hizi ni wa hudhurungi. Hizi ni noti za mfumo wa kisasa ambazo hazina picha ya mtu binafsi, tofauti na zile za zamani zilizoonyesha sura ya mzee Jomo Kenyatta.

Noti mpya za pesa zinazotumika nchini Kenya. Kuna mkono ya mtu imeshikilia noti ya shilingi elfu moja iliyo na rangi hudhurungi na picha ya jengo la KICC na noti ya shilingi hamsini iliyo na rangi ya waridi iliyowekwa juu ya meza.

Tangazo labima la afya ya familia kutoka kampuni ya cic group. Kwenye tangazo kuna familia na ya wazazi na watoto wawili wakitabasamu kwa furaha, hali inayoashiria afya njema na umaja wakifamilia. Tangazo hili linalenga kuwashawishi watu kuchukua bima ya afya ya familia kutoka cic group ili kupunguza garama ya tiba za familia.

Shughuli za kawaida za biashara katika mji mdogo. Kuna duka lililopakwa rangi ya kijani kibichi na maandishi M-Pesa kuonyesha wateja kuwa duka hilo, ni la huduma za kifedha la M-Pesa. Ndani ya duka kuna vinywaji baridi hasa soda zilizopangwa kwenye friji. Mbele ya duka kuna mtu ameshikilia baiskeli ya kawaida, huenda anatumia baiskeli kubeba watu au mizigo. Isitoshe, mtu mmoja ameketi nje ya mlango wa duka wenye maandishi Nissan.

Sehemu ya kuuza samaki kwenye soko wazi. Kuna samaki wengi aina ya tilapia waliochomwa kwa mafuta. Wamepangwa juu ya meza ili kuvutia wateja wanaopita barabarani. Kuna wauzaji wameketi kando ya meza wakisubiri wateja, hii ni shughuli ya kawaida katika masoko nyingi mjini.

Tangazo la bima ya nyumba kutoka kampuni ya Lechego inayosimamiwa na Kenya Bank Assurance Intermediary Limited. Tangazo linahamasisha watu kuchukua bima ya nyumba na mali zao ili kujikinga dhidi ya hasara na majanga kama moto, uwezi ama mafuriko. Kuna nyumba ya muundo wa kisasa iliyovishwa ya kofia ya safu nyekundu kuashiria namna bima inavyolinda mali dhidi ya madhara.

Mikono ya mtu ikishika noti mpya za pesa za Kenya. Inawezekana mtu huyo anapokea pesa labda kwa malipo ya bidhaa au anatoa pesa ili kurudishia mteja aliyenunua kitu. Pesa hizi ni za noti mpya mbili zenye rangi ya waridi ya shilingi hamsini na noti yenye rangi ya bluu ya shilingi mia mbili.

Gari la kubeba magari mengine likiwa limebeba gari la mtu binafsi la rangi bluu, gari la mbele ni gari maalum ambalo hutumika kubeba na kuvuta magari mengine, hasa yale yaliyoharibika barani, au yanayosafirishwa bila kuendesha. Hii ni njia salama na ya kawaida ya kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine

Noti za zamani za pesa za Kenya, hasa noti za shilingi elfu moja na mia tano, zilizochapishwa picha ya rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Noti hizi zilitumika zamani kabla ya benki kuu ya Kenya kuanzisha noti mpya mwaka wa 2019, kufuatia agizo la katiba ambalo liliweka masharti kua noti hazipaswi kua na picha ya mtu binafsi.

Gari nyeusi aina ya Mercedes Benz G Class AMG limepakiwa mbele ya duka la kuuza magari inalojulikana kama Rawa Auto. Hapa panaonekana kuwa sehemu ya maonyesho ya magari au duka la kuuza magari kwa sababu magari mengine yameegeshwa pembeni mwa gari hili.

Tangazo la huduma ya kuhakikisha cheti cha bima ya gari kutoka kampuni ya Kenya Orient Insurance Limited. Lengo kuu la tangazo ni kufahamisha watu kuwa wanaweza kudhibiti uhalali wa cheti cha bima ya gari, kwa kubonyeza nyota tatu tano mbili heshi kwa simu ya mkono na kufuata maagizo yafuatayo.

Soko wazi la mitumba ambapo watu huuza bidhaa mbalimbali kama vile nguo za mitumba, mazulia, viatu, vyakula na vifaa vya nyumbani. Bidhaa hivi vimepangwa kwenye vibanda vya mbao na mabati kando ya barabara ili kuvutia watu wanaopita barabarani. Inawezekana kuwa soko wazi la Gikomba au Muthurwa ambapo watu wanauza bidhaa kwa bei nafuu.

Tangazo la bima ya magari ya kibinafsi kutoka Anziano Insurance Agency. Bima inayotangaza ni ya aina ya third party only , inayolinda dhidi ya uharibifu au majeraha kwa watu wengine au mali yao, lakini si gari lako, kwa bei ya elfu moja kwa mwezi mmoja na elfu tano kwa mwaka mzima.

Hii ni sehemu ya duka la mitumba, ambapo watu wanakutana kununua na kuuza viatu na vitu mbalimbali. Kuna viatu aina tofauti vilivyopangwa Kwa rafu na mengine kufungwa kwenye kamba ili kuvutia wateja wanaokuja kununua viatu au bidhaa mbalimbali.

Mazingira haya ni ya biashara ndogondogo zinazopatikana mtaani kama vile maduka ya kuuza vitu vya urembo, mpesa na vibanda vya kuuza chakula. Biashara hizi mara nyingi huwekwa karibu na barabara, ili kuvutia watu wanapotoka na kuelekea nyumbani.

Hili ni la kawaida ya mazao ya chakula katika kijiji. Soko hii linauza mazao tofauti tofauti kama mboga, matunda, nyanya na karoti. Watu wamekusanyika ili kununua bidhaa hizi katika soko.

Nguo za aina tofauti tofauti zimepangwa kwenye mbao katika soko la nguo za mitumba. Soko hii hupatikana sehemu maarufu katika miji mingi barani Afrika, ambapo watu huenda kununua mavazi kwa bei nafuu. Haya ni mazingira ya biashara ya mitumba, ambayo ni chanzo kikubwa cha mapato kwa watu wengi mjini.

Matangazo ya huduma za bima kutoka kampuni ya Kenya Orient , iliyojulikana kwa huduma za bima kwa njia rahisi kupitia simu ya mkono. Tangazo hii ina mtu anayefinya simu, kuonyesha kuwa yeyote yule anaweza pata bima kwa njia rahisi.

Soko wazi linalouza aina ya viatu mbali mbali kama vile patipati za kuogea bafuni na crocs za kuvaa nyumbani wakati wa mapumziko. Soko hili ni la nje ili kuwapa watu fursa kuangalia na kuchagua viatu kinachowapendeza kwa bei rahisi. Watu wa kila kipato hupata fursa ya kununua.

Mazingira ya biashara ya kuuza na kununua magari. Msururu ya magari yamepangwa kwa mstari, huenda ni kwa ajili ya kuuza, kukodisha au maonyesho. Magari yanakaa mpya au katika hali nzuri. Hii ni kawaida katika sehemu ambazo watu huenda kuchagua na kununua magari mapya.

Duka la miraa katika mtaa inayojulikana kama Dr. Ajab. Kijana mmoja ameketi chini kupumzika, huenda amechoka baada ya kutafuna miraa, ambalo ni jambo la kawaida kwa vijana wanaotumia miraa. Kuna majani ya miraa yaliyodondoka chini ishara kuwa hapa ni mahali ambapo vijana hukusanyika kutafuna miraa.

Kuna biashara kubwa la nyama ambalo linaweza kuwa kichinjio au duka kubwa la nyama. Kuna sehemu za kuhifadhi nyama zilizoandaliwa kwa usafi na kwa kufuata utaratibu wa usalama wa afya. Hii ni muhimu kuhakikisha watu wananunua nyama safi.

Soksi za rangi tofauti tofauti zimeekwa kwa kikapu kikubwa cha chuma. Haya mazingira ni ya soko wazi la kuuza soksi za mitumba kwa bei nafuu. Wateja hupata kuchagua soksi wanazotaka moja kwa moja kutoka kwenye kikapu hiki cha chuma.

Mazingira haya ni ya soko la mtaani ambapo vitu vinasambazwa kwa wateja kwa urahisi kama vile, vitambaa vya nguo, matunda na mboga za kienyeji. Sehemu hii ya biashara ni ya kawaida ,imejaa bidhaa za chakula zinazotumiwa na watu kila siku.

Gari la kifahari la Toyota Land Cruiser Prado lenye usajili ya Kenya KDK 141W, yenye rangi nyeusi. Hii ni moja wapo ya magari maarufu sana Kenya inayojulikana kwa ubora wake barabarani kwa imara, uwezo wa kupita kwenye maeneo magumu na starehe kwa abiria. Gari hili limeegeshwa karibu na lango kubwa la nyumba.

Tangazo kutoka bima rahisi kenya yanayokusudia kuhamasisha wamiliki wa bodaboda kuchukua bima kwa gharama nafuu, ili kulinda mali yao na maisha yao kwa muda wa miezi sita. Kuna taarifa zinazosema kuwa unaweza kulinda bodaboda yako kwa kutumia third party cover kwa kingereza kwa miezi sita pekee.

Mazingira ya mjini au biashara. Kuna majengo makubwa za ofisi na magari aina tofauti tofauti. Magari yamesimamishwa kwenye mahali moja ya kupaki magari kwa mpangilio mzuri. Hii ni kuhakikisha urahisi wa kutoka na kuingia kwa magari katika sehemu hiyo.

Soko la bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa kwa kutumia mikono kama mikoba ya kiaslili, mapambo ya shingoni, shanga na mikufu zenye rangi tofauti tofauti. Soko kama hii hupatikana maeneo ya utalii ambapo wageni na wenyeji hununua bidhaa za kitamaduni. Kazi hii uhifadhi tamaduni za Kiafrika na kuongeza ajira katika jamii.